Eneo lenye shughuli nyingi, labda kituo cha usajili au huduma za uma. Katika mstari wa mbele, mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kifaa cha kielektroniki labda computer kibao . Wakati mwanamume aliyekaa upande wake anamwangalia.

Rundo kubwa la noti za pesa iliyofungwa kwa bendi zikiwa zimepangwa kwa makini ndani ya sanduku la rangi ya kijivu. Noti hizo zinaonekana kuwa za dhamani kubwa zikiashiria kiasi kikubwa cha fedha.

Wanaume wawili wako mbele, mmoja akiwa amevaa shati nyeusi na anaokana akichukua picha huku mwingine akionyesha ishara fulani mkononi. Mwanaume wa pili amevaa shati lenye michoro ya rangi nyekundu na suruali ya jeans , akiwa amebeba kofia isiyo ya kawaida yenye rangi za bendera na vitambaa.

Mwanamke anayevalia joho rasmi la mahakama lenye rangi nyeusi na nyekundu, anatembea bega kwa bega na mwanaume aliyevalia suti ya kijivu na tai. Wote wawili wanaonekana wakitoka kwenye jengo refu, labda mahakama ama jengo la serikali. Watu wengine wachache wanaonekana nyuma yao wakiwemo walinzi.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika katika uwanja au eneo wazi wakishangilia au kuonyesha msisimko. Watu wa rika mbali mbali wakiwemo watoto na watu wazima wamekusanyika kwa pamoja. Katika umati kuna bango kubwa jeupe lenye nembo na maandishi Al-azizia FC ikionyesha kuwa ni tukio la mpira wa miguu.

Kundi la watu saba, wakiwemo wanawake wawili na wanaume watano wamesimama mbele ya jengo linaloonekana kuwa la kiserikali. Mwanamke aliyekaa katikati amevaa suti ya buluu na miwani, anaongea kwenye kipaza sauti ambacho kimejengwa juu ya jukwaa lenye nembo ya Office Of The Chief justice Judiciary.

Counter kubwa yenye nembo ya huduma Kenya na information desk .Wafanyikazi kadhaa wapo wengine wakiwa wamevalia sare nyeupe na mistari miekundu. Mwanamke mmoja ameketi kwa dawati ya taarifa akionekana kutoa huduma kwa mteja anayesimama upande wa kulia wa picha.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya kunojea, wakiangaliana na mwanaume mweusi mwenye upara alieketi mbele yao, ambaye anaonekana kuwa anaongea nao. Mwanaume huyo amevaa shati la kijivu.

Kundi la watu kumi na mbili wakiwemo majaji au waongozi wa kiserikali wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kisheria na suti, wamesimama katika safu ndefu ya nje ya jengo la kifahari. Labda mahakamani, wengi wao wameonekana wakiangalia mbele na picha inatoa hisia ya uzito na umuhimu tukio.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika karibu na podium , wengi wao wakiwa wamevalia nguo za bluu au kofia za bluu wakionyesha mshikamano wa kisiasa, katikati mwanaume anatoa hotuba kutoka kwenye podium iliyo na maandishi Kalonzo.

Mwanamume mmoja ameketi mezani akiwa amevaa shati jeupe na glavu za buluu akisaini na kukagua nyaraka. Mwanamume mwingine akiwa amevaa hoodi ya kijivu amesimama karibu naye akimwangalia na kwa makini. Nyuma yao kuna ukuta wa kijani kwenye maandishi ya kifaa cha kuzima moto.

Umati mkubwa wa watu wenye furaha na msisimuko wakiwa wamekusanyika kushangilia. Mbele kabisa, mwanamke amevalia shati la rangi mbali mbali lenye maandishi Kenya akishika mikono yake juu ya mdomo wazi akishangilia, ama miwani ya jua ya buluu na mkufu mwekundu shingoni.

Mwanamke mwanamichezo mwenye jezi ya buluu na namba tano mgongoni, anaruka juu akishika mpira wa kikapu tayari kuupiga. Nywele zake ndefu zimefungwa vizuri, yaonekana kuwa makini.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu wanawake, wote wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye maneno Kenya, na mbali wanaonekana wakiwa na furaha na kutabasamu, wakiwa kati yao wameshikilia mipira na mpira wa kikapu.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume ikisherehekea ushindi, wakiwa wamekusanyika na kuinua kombe kuwa la dhahabu angani. Wachezaji wengi wamevaa jezi za rangi ya buluu na nyeupe zenye namba na mikono yao imeinuliwa juu kuashiria furaha ya ushindi.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti vyeupe katika uwanja wa michezo au mkutano mkubwa. Watu watatu mbele wametabasamu mmoja amevaa shati ya buluu mwingine shati nyekundu na watatu shati ya njano. Wote wamevalia nguo za kawaida. Kwa wingi wanaonekana kushiriki tukio la umma.

Umati mkubwa wa mashabiki katika uwanjawa michezo ukiwa wamekusanyika kwenye jukwaa. Baadhi ya watu wamevaa nguo nyekundu na nyeupe, rangi zisizofanana na bendera ya Kenya. Mikono mingi imeinuliwa juu.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanashindana vikali uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na mwingine jezi la kijani. Mchezaji wa jezi la kijani anashikilia mpira akijaribu kumpita mpinzani wake. Mashabiki wanaonekana wamekaa kwenye viti vya rangi nyekundu na buluu nyuma yao.

Kwenye umati wa watu wengi walioketi kwenye viti vya jukwaa, labda wakitazama tukio la mchezo au burudani. Katikati ya picha kuna mwanamke amesimama mbele ya kundi la watu amevaa fulana nyekundu kwenye mistari ya rangi ya bendera ya Kenya na kuandikwa Kenya Airways.

Bomba kubwa la rangi ya kijivu lililopita chini ya daraja dogo la saruji au kuta. Likiwa limezungukwa na mimea na ardhi, bomba hili linaonekana kuchoka maji au kivuko kingine, na limejikita katikati ya picha likianzanga na chini kushoto na kuelekea juu kulia.

Wateja wawili wakihudumiwa kwenye kaunta ya huduma ya Posta Pay yenye miundo ya mbao na vioo. Afisa wa huduma mwanamke, anapatikana nyuma ya kaunta akiongea na mteja mmoja wa kiume huku mwanamke mwingine akisimama karibu naye. Vifaa vya M-pesa na matangazo ya stempu za posta yanaonekana kwenye kaunta.

Jengo la kisasa jeupe, lenye paa la rangi ya kijivu lililo na nembo ya Huduma Kenya mbele yake. Kundi kubwa la wafanyakazi, wengine wao wakiwa wamevaa mashati meupe yenye kola nyekundu au nyeusi na suruali nyeusi.

Haya ni mazingira ya ofiisi yenye shughuli nyingi, ambapo watu kadhaa wanaonekana wakihudumiwa au wakifanya kazi. Mbele kuna mwanamke ameketi kwenye dawati la kompyuta, huku mwingine amesimama karibu naye, wote wakiwa wamevaa barakoa. Mwanaume mmoja amevalia suti pia anaonekana akizungumza na mwanamke aliyeketi.

Kundi la watu sita wakiwemo wataalam wa sheria, wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye ngazi, labda mahakama au ofisi ya serikali. Katika mbele kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa kiongozi wao, amevaa koti la buluu na miwani akisimama nyuma ya kinara na kuhutubia chenye nembo kubwa ofice of the chief justice judiciary and republic of Kenya .

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi za rangi ya njano na nyeusi zenye nembo ya Tusker, mtu mmoja katikati amevalia kofia nyeusi na shati la Tusker, anainua mikono yake na kuimba kwa shauku akionyesha hisia kali za kufurahi au shabiki.

Kiongozi mkuu wa Kenya akiwa amesimama kando ya mwanasheria mkuu ,wote wakiwa wametabasamu. Kiongozi amevalia suti nyeusi yenye tai ya dhahabu, huku mwanasheria mkuu akiwa amevalia joho la kitamaduni lenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi.

Kundi la wanasheria wakiwa wamekusanyika nje wakiwemo wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi ya kisheria na kola nyeupe. Baadhi yao wamefunga riboni za zambarau zikionyesha labda mshikamano au ujumbe fulani.

Wafanyikazi kadhaa wanashughulikia shughuli za kifedha nyuma ya kaunta. Mwanamke mmoja akiwa amevalia sare nyekundu na nyeusi, anatabasamu mbele ya kamera huku akisimama karibu na tray la bluu lililojazwa noti za fedha zilizofungwa.

Mechi ya mpira wa wavu inaonyesha wachezaji wanne wakishindana karibu na wavu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani kibichi yenye namba 15 akiruka juu kujaribu kuzuia mpira. Upande wa pili wa wavu kuna wachezaji watatu wamevalia jezi nyeupe wawili wao wakiwa na namba 6 na 2.

Kikapu cheupe kilichotengenezwa kwa plastiki yenye muundo wa kufumwa na matundu madogo ,kinakaa kwenye sakafu ya zege kikiwa na uta za rangi ya buluu na waridi nyuma yake.

Kundi kubwa la watu wenye shauku wakiwemo vijana na watu wazima wakishiriki katika mkutano wa kisiasa au maandamano. Wamevalia nguo za kawaida na wengi wao wameshiriki mabango madogo au ishara zenye maandishi na nembo za chama za siasa ikiwemo PNU na Kazi iendelee.

Eneo kubwa la huduma kwa wateja labda ofisi ya serikali au benki ambapo watu wengi wamekaa kwenye viti vya chuma wakiwa wamepanga foleni kusubiri huduma. Kuna kaunta kadhaa za huduma zimewekwa alama ya namba kama counter three, counter four , na counter five .

Watu wanne wamekusanyika karibu na meza nyeupe wakishiriki katika tukio la kusaini nyaraka. Wanaume wawili wamekaa kila mmoja akisaini kitabu au waraka mkubwa. Mwanamke mmoja amesimama upande wa kushoto akionyesha kitu kwenye karatasi kwa wanaume mmoja.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika. Wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vya uwanja, wakishuhudia tukio fulani. Baadhi yao watu wamevalia sare au fulana za rangi nyekundu na kijani.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika katika ukumbi au eneo la mkutano, wengi wao wakiwa wameinua nguo za buluu na kofia za buluu. Watu wengi wameinua mikono yao juu wakishangilia au kuashiria ushirika.

Umati mkubwa wa watu, wakiwa kwenye uwanja wa michezo wenye viti vyekundu. Watu wengi wamevalia jezi za rangi nyekundu, na kijani kibichi ambazo zinafanana na rangi za bendera ya Kenya. Inaonyesha uungwaji mkono wa timu ya raga ya Kenya.

Uwanja wa mpira wa kikapu ukionyesha wachezaji wawili wa kike wakiwania mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na kifupi cha buluu, akimiliki mpira wa kikapu wa rangi ya kahawia. Mchezaji mwingine amevalia jezi la buluu na kifupi cha buluu.

Wanaume wawili, mwanaume wa kushoto amevalia suti nyeusi na tai huku yule wa kulia amevalia jezi nyekundu ya mpira ya miguu yenye maandishi meupe KDF mbele na namba 20 na jina R Sylyane chini.

Kundi la watu waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakionyesha tabasamu na ishara za furaha. Wengi wao wamevaa nguo za kawaida na baadhi wamevalia kofia. Mwanamme mmoja katikati amevaa shati la kijani na anaonekana akionyesha kwa kidole kuelekea mbele.

Umati wa watu wengi wakiwa nje ya jengo wakishuhudia tukio muhimu. Katikati mwanaume aliyevaa suti nyeusi anashikilia kinyago cha uso akimkabidhi mwanaume mwingine aliyevaa kofia nyekundu na miwani cheti.

Kituo cha huduma ambapo mwanamke ameketi kwenye dawati la huduma, akiwasaidia wateja. Kompyuta inaonyesha maneno, judiciary services .Mteja mmoja ameketi mbele yake huku mwingine akionekana nyuma ya mteja.

Mwanaume na mwanamke wawili wote wakiwa na tabasamu wakipeana mikono kwenye mkutano. Mwanaume amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu na mwanamke amevaa gauni la blue lenye maua. Mwanamke mwingine aliyavaa nguo za kijani anaonekana akitabasamu nyuma yao.

Shughuli ya usajili inaendelea chini ya hema ambapo mwanaume mmoja ameketi mezani akishughulikia na kompyuta ya mpakato. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa, wakishirikia katika tukio la kujumuia au huduma za serikali. Mabango kadhaa yanayosomeka identity cards, birth certificates na HELB yamezinga hema, yakionyesha aina ya huduma zinazotolewa.

Pasipoti mbili za Kenya, zikiwa zimewekwa juu ya uso mweupe. Pasipoti ya kushoto ni ya rangi ya buluu iliyokolea na ina nembo ya Jamhuri ya Kenya, iliyochapishwa na dhahabu, huku neno passport laonekana chini.

Mazingira ya ofisi au kituo cha huduma cha umma chenye shughuli nyingi nchini Kenya. Kwenye upande wa kushoto kuna kaunta za huduma zilizo tengenezwa kwa mbao zenye maandishi za vioo ambapo watu wanapokea huduma au kuuliza maswali.

Watu kadha wakiwa wamekusanyika chini ya mwavuli mkubwa wa rangi ya njano. Mwavuli una maandishi mama miradi na Millicent Omanga, yanayoashiria kuwa ni kampeni za kisiasa au tukio la umma, watu wengi wamevalia fulana zenye picha ya Millicent Omanga na maandishi Millicent Omanga- Nairobi Women Representative mama miradi.

Mwanafunzi na pengine mwalimu anatumia kompyuta ,mbele kabisa wanawake wawili wameketi kwenye meza ya mbao wakitazama skrini ya kompyuta iliyo katikati yao mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa koti nyeusi na shati nyekundu.

Mwanamke mzee mwenye nywele nyeusi zilikotwa akiwa amevaa miwani na shanga za njano shingoni. Ametabasamu na kinywa chake kimefunguka, akionyesha anaongea au anaimba. Amevalia gauni la rangi ya buluu na njano lenye michoro ya Afrika.

Umati wa watu wakisubiri nje ya jengo, wengine wamesimama na wengine wameketi chini, wengi wao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kawaida na baadhi wamebeba mifuko. Juu ya mlango kuna ishara kubwa yenye maandishi, Huduma Center GPO Nairobi na mshale inayoelekeza entry inaashiria kituo cha huduma cha umma chenye shughuli nyingi.

Mwanaume aliyevalia suti ya buluu akizungumza na wakili wawili waliovalia majeho mekundu na wigi nyeupe. Mmoja wa mawakili ni mwanamke na yuko kati ya wanaume hawa wawili. Wote wakionekana kati ya mazungumzo mazito.

Kundi la watu wakijishughulisha na karatasi kwenye meza ya mbao nje. Mwanamke mmoja aliyevaa suti nyeusi ameketi na anaonekana akiandika kwenye karatasi. Watu wengine kadhaa wamesimama karibu na meza wakionekana kujaza au kusoma fomu.

Kundi la wachezaji wa soka waliovaa jezi za manjano na kaptura nyeusi, wamesimama uwanjani. Baadhi yao wamenyanyua mikono juu kuwashangilia mashabiki walio kwenye jukwaa la buluu nyuma yao. Mashabiki hao wengi wao wakiwa wamevalia nguo za njano. Wanawajibu kwa kushangilia. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwa mchezo.

Wanaume wawili waliyovalia majoho ya wigi nyeupe za mawakili wakionekana wakisoma kutoka kwenye majukwaa yenye maikrofoni nyingi, upande wa kushoto mwanamume mmoja ameinua kitabu cha kijani kibichi juu ameonekana akila kiapo au kuongea.

Watu watatu wenye furaha wanaonekana kuwa mashabiki wa michezo wakipiga selfie na kuonyesha bashasha. Mwanaume anayekatikati amevaa kofia ya kijani kibichi na miwani ya jua ya rangi ya chungwa. Amevaa fulana nyeupe yenye bendera ya Kenya na neno Kenya chini yake.

Huku ndani ni picha kadhaa ndogo zilizopangwa kwa ustadi na maandishi makuu. Juu kulia kuna nembo ya Judiciary Republic of Kenya . Chini ya nembo hiyo upande wa kulia kuna maandishi makubwa ya Nairobi International Trade Fair NITF .

Kiongozi mkuu wa Kenya William Ruto, akitembea mbele ya umati wa watu. Amevalia suti ya buluu na tai akionekana akitabasamu. Anatembea sambamba na mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa Martha Koome.

Wanasheria kadha wakiwa wamevalia majoho meusi wamesimama ndani ya chumba cha mahakama. Baadhi yao wamesimamisha vichwa vyao wengine wakitazama mbele kwa umakini. Meza ndefu ya mbao ipo mbele yao ikiwa na nyakala za mikrofoni .

Umati wa mashabiki wa mchezo, wengi wao wamevaa nguo za rangi ya kijani na nyeupe zilizoonyesha ushabiki kwao. Katikati ya picha, kuna mwanaume amepaka rangi mwili wake wote kijani na nyeupe, akionyesha uaminifu wake kwa timu au chama fulani .

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wamevaa jezi za rangi ya buluu na kaptura za rangi hiyo hiyo, huku baadhi wakiwa na namba mgongoni mwao. Wameshikana mabega wameunda duara ishara ya umoja kujitayarisha kwa mchezo huo unaoendelea.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakiwa katika kasi kamili ya mbio. Wanariadha hawa wote wamevaaa jezi za michezo zenye namba za vitambulisho na baadhi yao wamejulikana kama wakenya kutokana na bendera kwenye jezi zao.

Mtaro mkubwa kando ya barabara umejaa takataka za kila aina, zikiwemo chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine. Kando ya mtaro kuna barabara yenye watu na magari yakipita, ikionesha eneo lenye shughuli nyingi. Uchunguzi wa karibu unaonyesha pia majengo na miti kwa mbali, huku jua likionekana likichomoka.

Nembo yenye mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu, ikiwa ndani ya duara la rangi ya manjano lenye mpaka mwekundu, mikono hio ina rangi nyeusi ikiashiria umoja na nguvu. Chini ya nembo hio, kuna maandishi ya rangi ya manjano yenye maneno, Tuko Pamoja.

Ofisi kubwa lenye nafasi wazi na taa angavu. Kuna dawati la information desk lililoko katikati. Wafanyakazi wawili wamekaa nyuma ya dawati, wakiwa wamevalia mashati meupe na kofia nyekundu, wakiwa tayari kutoa huduma.

Tukio la kusisimua la umati wa mashabiki wa kandanda waliojipanga uwanjani, wanavaa fulana zenye rangi za kijani, nyeupe na nyekundu, miongoni mwao mwanamume mmoja aliyeshikilia tarumbeta kubwa ya kijani kibichi, akionyesha shauku yake, watu wengine wamepunga bendera za Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira ya miguu wanaruka juu angani wakipambania mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na nyeupe yenye milia huku mwingine akivalia jezi ya kijani kibichi na kaptura la njano.

Sherehe rasmi ambapo mwanamke amevaa joho la rangi nyekundu na nyeusi, ameshikilia kitabu akizungumza kutoka kwenye kinara chenye nembo ya serikali ya Kenya. Karibu naye bendera mbili za Kenya zimesimama wima.

Wachezaji wa soka wanasherehekea kwa shangwe kubwa. Wakiwa wameshika kombe la dhahabu na mpira wa miguu. Wamevalia jezi za rangi ya kijani na manjano na medali zimetundikwa shingoni mwao. Mikono yao imeinuliwa juu ikionyesha furaha na ushindi baada ya mchezo.

Mwanasiasa mashuhuri anayefanana na Rais William Ruto, amevalia suti ya kijivu na tai ya bluu, akisalimiana kwa mkono na jaji afisa wa mahakama. Jaji huyu amevalia joho jekundu na vazi nyeusi, ikiwa na mkanda wa dhahabu na kijani kibichi.

Mwanamchezo mweusi labda mwanariadha akiwa amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi ,akiruka hewani juu ya uwanja wa michezo Anakanyaga mita kadhaa kutoka sehemu ya kuruka.

Uwanja wa soka wenye nyasi fupi wachezaji wawili wanaonekana wakichuana vikali, mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe iliyoandikwa betika huku mwengine akivalia jezi ya kijani iliyoandikwa sportpesa.

Mkutano mkubwa au tukio la umma lenye umati mkubwa wa watu iliojifunga kwa mavazi ya kijani kibichi ,katika mstari wa mbele mwanamme amevaa kofia ngumu ya kijani kibichi lenye maandishi kdf na anashikilia juu ya kichwa chake kitu ya kijani kibichi ,kinachoonekana ishara ya chama au kampeni.

Kikundi cha wanaume waliovalia suti za kitaalam na mwanamke mmoja, wamesimama kando ya jengo lenye ishara yenye nembo ya huduma na maandishi ok na nyuma yao. Mmoja wa wanaume akiwa amevalia suti ya buluu anaonekana akiongea huku akitumia ishara ya mikono.

Kundi la wanaume watano na mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele ya dawati refu. Mwanaume mmoja amevaa shati nyeupe na tai nyekundu akionekana akitoa maelezo kwa kundi akishikilia kitabu au karatasi mikononi mwake.

Daktari mwanaume aliyevaa koti jeupe, barakoa ya buluu na glavu anamsaidia mwanamke aliyevaa koti la rangi ya zege na barakoa nyeusi. Mwanamke huyo anaweka kidole gumba kwenye pedi ya wino iliyowekwa juu ya meza. Wako katika eneo wazi labda hosipitali au kliniki.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama nnje, wengi wao wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa, mwanaume aliye katikati anazungumza kwenye kibanda chenye nembo ya ODM.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamesimama na kuketi mbele ya jengo lenye maandishi makubwa The Judiciary Tribunals a specialized court for foster and effective distribute settlement . Watu wengi wamevalia sare zinazofanana.